Kituo cha uzalishaji na usambazaji wa nguvu za umeme. Upande wa kulia kuna eneo kubwa lenye nguzo nyingi za umeme na nyaya zinazotumika kusambaza umeme. Upande wa kushoto kuna bwawa kubwa lililojaa maji ambalo linatumika kuzalisha umeme.

Kiwanda kikubwa au kituo cha kuzalisha nguvu za umeme, lililo na majengo makubwa yenye paa za kijani kibichi na mabomba mengi ya chuma yaliyounganishwa na yanapita juu ya barabara ndogo na katikati ya majengo.

Kituo cha uzalishaji na usambazaji wa nguvu za umeme huku kuna miundo mikubwa ya chuma na nyaya za umeme pande zote. Nyuma ya nyaya hizi kuna miti aina tofauti tofauti ya rangi ya kijani kibichi.

Kituo cha kusambaza umeme cha kisasa, kilicho na miundo mbinu ya chuma na nyaya za umeme zenyu mvutano mkubwa. Muundo huu, una vipengele vya chuma vilivyounganishwa kwa njia ya mistari na nguzo. Na kuna nyaya za umeme, zilizounganika juu ya miundo mbuni hiyo. Ardhi hii ni yenye mawe na kuna njia za kutembea zilizotengenezwa kwa bati au madaraja madogo.

Eneo la viwanda au kiwanda kikubwa kilicho katika mazingira ya milima, kuna mijengo kadhaa ya viwanda vinatoa moshi au mvuke kuashiria shughuli za uzalishaji. Eneo hili linazungukwa na mandhari ya asili yenye miti na milima, huku baadhi ya milima ikiwa kavu na yenye miamba. Barabara iliyo nyeusi, inaelekea kwenye kiwanda.

Kiwanda cha uzalishaji wa nguvu za umeme chenye mabomba mengi makubwa ya chuma yaliyopangwa kwa usawa na wima. Wafanyikazi kadhaa wamevaa kofia ngumu za usalama na nguo za kujiona au high visibility vest jackets .

Kituo kikubwa cha kupooza na kusambaza umeme. Kuna miundo mingi ya chuma yenye waya na transfoma ambayo imetumika kubadilisha viwango vya umeme kwa ajili ya usambazaji huku kando eneo lake linaonekana kuwa kavu.

Shughuli ya ukarabati au uunganishaji wa nyaya za umeme. Mtu mmoja amepanda ngazi ndefu ili kufanya kazi katika waya za umeme. Majengo marefu na mabasi na magari mengi yako pembeni mwa barabara.

Hiki ni kiwanda cha uzalishaji na usambazaji wa nguvu za umeme ambazo zinatumika na wanadamu katika maisha yao kila siku haswa inapofika nyakati za usiku ili kuwawezesha kuona mbele vizuri bila kujikwaa.

Nyumba nyingi zimejengwa kwa karibu zikiwa na paa za bati au vifaa vingine. Kuna mto wenye maji machafu, yanapita katikati. Pwani ya mto huo ina takataka na uchafu mwingi.

Mwalimu ambaye amevalia kanzu nyeupe, amesimama katikati ya kundi la watoto akiwa ameshikilia mmea mdogo ulio na majani ya rangi ya kijani kibichi. Huku nyuma yao, kuna majengo kadha yaliyo na madirisha mengi yaliyotengenezwa kwa chuma, huku majumba haya yana mabati yenye rangi ya bluu.

Mkokoteni iliyoebeba mitungi mingi ya rangi mbalimbali, yakiwemo ya blue, njano na kahawia. Mwanaume ambaye amevalia shati iliyo na michoro tofauti tofauti ameshikilia bomba akiweka maji kwenye mitungi hiyo.

Kifaru mmoja anatembea kwenye ardhi yenye vumbi huku ana rangi ya kahawia au kijivu iliyokoleza. Ana pembe miwili moja ikiwa imejipinda kwenye upande wa mbele.

Kundi la tembo au ndovu wadogo wakiwa wamekusanyika karibu na watu wawili ambao ni wahifadhi wao. Mmoja wa wahifadhi hao amevalia nguo za kijani kibichi na kofia nyeupe huku ameshikilia chupa mkononi akimlisha tembo mdogo.

Mnara wa kumbukumbu au monument wenye sanamu tatu za watu zilizosimama juu yake. Mnara huu umejengwa kwa mawe au saruji na una bomba refu lenye maandishi na michoro ambayo haionekani kwa wazi huku anga ni la buluu na mawingu machache.

Njia ya mbao au uogwe iliyo kwenye mazingira ya misitu au pori lenye mimea mingi ya kijani hasa mitende na miti mingine ya asili. Njia hii ina uzio wa mbao pande zote mbili kwa ajili ya usalama ya watembea kwa miguu.

Kundi la ngombe wachanga wakikunjana kwenye eneo la udongo huku wakikunywa maji. Ngombe hawa wana rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeupe na hudhurungi mchanganyiko , huku nyuma yao kuna miti ya aina tofauti tofauti iliyo na rangi ya kijani kibichi.

Mwanaume ambaye amesimama karibu na mto au sehemu yenye maji chafu akiwa ameshika mche wa mti kwenye majani mabichi huku amevalia kofia ya rangi ya bluu, shati yenye rangi nyeusi na barakoa ya uso. Nyuma yake kuna manyumba au nyumba zilizotengenezwa kwa mabati na kichaka kidogo.

Mfereji wa maji taka au mtaro wenye maji chafu ulioko katika eneo lenye shughuli nyingi na makazi ya watu, huku kando ya mfereji kuna watu kadhaa waliokusanyika baadhi yao wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke, wakiwa wameketi karibu na maporomoko ya maji, huku mwanaume amevaa shari jeupe na suruali nyeusi, huku anamwelekea mwanamke. Mwanamke amevaa nguo nyeusi iliyo na michoro na ametabasamu huku akipigwa picha na mwanaume.

Makazi duni au mtaa wa mabanda. Njia nyembamba chafu, yenye matope mengi. Katikati ya nyumba zilizojengwa kwa vifaa visivyoimara kama mabati, mbao na matope. Paa za nyumba hizi zimefunikwa kwa mabati yaliyochakaa na yenye kutu.

Watu kadhaa, wengi wao wakiwa wafanyikazi wakiwa katika shimo refu, ambalo ni la mradi wa ujenzi au ukarabati wa miundo mbinu ya maji. Katika shimo hilo kuna bomba kubwa la maji ambalo linafanyiwa kazi na watu wengi wamesimama juu wakifuatilia.

Sehemu yenye taka nyingi ziwemo mifuko ya plastiki na uchafu mwingi mkondo wa maji machafu au mfreji unapita kwenye eneo hili. Watu wachache wanaonekana mmoja akiwa amevalia shati ya bluu wengine wakiwa wamesimama.

Maporomoko ya maji maridadi yanayoteremka kwenye miamba ya mimea. Maji yanatiririka kwa kasi yakitengeneza vijito kidogokidogo kadhaa yanayoanguka chini huku miamba hio imezungukwa na miti yenye aina tofautitofauti.

Watu wawili, wote wakiwa wameinama, wakiokota uchafu kando ya kijito, mmoja akiwa amevalia shati ya blue , na mwingine amevalia shati ya kijivu, huku nyuma yao, mto wenye maji chafu, unapita.

Pundamilia wannne, mmoja amesimama kando ya mama yake. Nyuma yao mna vyumba aina mbalimbali vya ghorofa, vingine vidogovidogo.

Mfereji au mkondo wa maji chafu unaotirirka kwenye mkondo uliochimbwa au kutengenezwa. Kando ya mkondo huo kuna udongo mwingi ulioundika na vitu vingine vinavyofanana kama takataka au uchafu wa ujenzi.

Eneo la ujenzi lenye msingi wa mjengo au mfumo wa saruji unaoendelea kujengwa. Kando ya mjengo kuna barabara ambayo kuna mwanaume amevalia shati nyekundu anapita barabarani.

Kundi la watu baadhi wakiwa wamevalia fulana za kijani zinazong'aa wakisafisha eneo la takataka lililio na uchafu. Wanafanya kazi ya kusafisha mazingira wakiondoa takataka kutoka kwenye maji iliyochafuliwa. Mtu mmoja yuko mbele akitumia kifaa kama sepetu au jembe kutoa uchafu.

Statue iliyotengenezwa kwa mawe na bango moja lililoandikwa Tom Mboya huku watu wanatembea kando yake wengine wakiwa wamesimama. Jumba lililo na maghorofa na madirisha mengi likiwa limeandikwa Kenya National Archives huku ilio kando yake lina rangi nyeupe.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni labda ya kimasai huku wawili wanaruka juu mmoja akiwa amevalia kofia yenye manyoya ya kuku huku wengine wanawatazama wakiwa na furaha. Nyuma yao kuna miti kadhaa iliyo na rangi ya kijani kibichi.

Mabomba makubwa ya maji yenye rangi ya buluu yakiwa yameunganishwa kwa kutumia planji na boli, mikono miwili yenye glavu ikishika zana ya kurekebisha au kufunga mabambo hayo.

Tembo watatu, wawili wakubwa mmoja mdogo. Wako katika eneo lenye udongo mwekundu ambao uko na unyevu au matope. Nyuma yao kuna miti aina mbalimbali na pia kuna watu ambao wamesimama kando yao ambao wamevalia shati yenye rangi ya kijani kibichi.

Rundo kubwa la taka au jaa ambapo moshi mweupe unavuka kutoka sehemu tofauti. Kuna watu wachache ikiwemo watoto ambao wanatembea kando ya takataka hizo huku wengine wakiwa juu ya pipa hilo wakitafuta vitu ndani ya takataka.

Baiskeli, ambayo imening'inizwa kando ya kiti iliyotengenezwa kwa mbao. Watu wengi ambao wanafanya mazoezi huku wamezingirwa na miti ya aina tofauti tofauti mirefu

Kundi la wanawake na watoto wengi wakiwa wamewabeba watoto migongoni mwao kwa kutumia vitumbua. Watoto wamevalia nguo za kawaida na baadhi ya wanawake wamejifunika kichwa kwa kutumia vitambaa.

Mkusanyiko mkubwa wa watu wazima wakiwa wamekaa nje chini ya mti mkubwa labda kwa ajili ya mkutano, sherehe au tukio fulani la kijamii huku mmoja akiwa amevalia shati ya bluu na trouser nyeusi amesimama akionekana kuwa kwa maelekezo au kutoa maoni fulani.

Mfereji mkubwa ulio wazi na udongo mwingi umerundikwa kando yake. Wafanyikazi wawili wako ndani ya mfereji , huku nyuma yao kuna mashine ya kuchimba na mbele yake kuna gari ndogo aina ya matatu iliyo na rangi ya bluu.

Rundo kubwa la taka, zikiwemo chupa za plastiki, mifuko na mabaki mengine ya plastiki yaliyorundikana katika eneo moja. Upande wa nyuma wa kulia, kuna miti iliyo ya kijani kibichi.

Mbuni wasita ambao wako kwenye malishoni. Pembeni mna vyumba vingi vya aina tofauti tofauti kama vile maghorofa na mengine madogo madogo ya kibinafsi.

Mfereji mrefu, uliochimbiwa ardhini, labda kwa ajili ya kupitisha maji taka au maji mengi. Kando yake kuna vyumba vilivyotengenezwa kwa mabati huku mmoja akiwa amevalia kofia.

Maporomoko ya maji yenye nguvu, maji yakimwagika kutoka juu ya miamba na miti inayoonekana kuwa na asili na yenye mimea mingi. Miti mikubwa yenye mizizi ambayo inaonekana kwenye upande wa kushoto.

Wanaume wanne wamekusanyika kwenye eneo lenye maji chafu mmoja akiwa amevalia suruali ya rangi ya pinki na kofia ya buluu na mwingine amevaa shati yenye rangi ya chungwa.

Picha ya kushoto ni sehemu ya bomba kubwa la bluu linalo unganishwa na valve picha ya katikati ni safu ndefu ya mabomba makubwa yakipita kwenye eneo wazi au barabara. Picha ya kulia ni sehemu ya bomba ambayo maji yanatiririka kwa nguvu.

Kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni ya wamaasai, wanaume na wanawake kadhaa wameketi, baadhi ya wanaume wamevalia shuka nyekundu na kushika fimbo ambazo ni sehemu ya kitamaduni ya kimaasai, mwanamke mmoja upande wa kushoto amevaa vazi la kichwa lenye manyoya.

Watoto yatima wanakula chakula pembeni kuna dirisha kubwa la kioo iliyotengenezwa na vyuma. Kijana ambaye amevalia koti nyeusi anakula chakula chake huku akicheka.

Darasa lenye wanafunzi wengi huku wamekalia madawati. Wanafunzi wamevalia sare za bluu na mwalimu amesimama katikati yao huku akipeana maagizo au kufundisha darasa na kuna mwingine amesimama nyuma akiwa amevalia shati nyeupe.

Ndege wanne wa aina ya ibisi wakiwa wamesimama karibu na maji wakiwa na rangi nyeupe na nyeusi huku wamejikusanya kwenye ufuo wa bahari kwenye nyasi yenye rangi ya kijani kibichi.

Mwanamke huyu amesimama jikoni ambapo kuna sufuria zinaotumika kupikia umati wa watu kama vile shuleni, hospitalini hata pia magerezani kwa maana ina uwezo wa kupika vyakula vingi.

Barabara, iliyo na magari yenye rangi na aina tofauti tofauti, huku moja ikiwa ni basi lenye rangi ya manjano lililopakiwa kando ya barabara, na lina mabango au matangazo kwenye upande wake. Upande wa kushoto wa basi hili kuna mwanaume ambaye aliyevalia fulana yenye mistari ya bluu na suruali ya jeans huku akitembea.

Basi la abiria lenye rangi ya kijani kibichi likiwa limepakiwa kando ya barabara. Huku kwenye upande wa basi kuna mwanaume ambaye amevalia shati jeupe. Ameshikilia bango lenye nambari 46 iliyoandikwa kwa herufi kubwa nyekundu.

Mabasi ya abiria au matatu yakiwa yameegeshwa kando ya barabara huku basi la mbele lina rangi ya bluu na mengine mawili nyuma yake yana rangi mbalimbali. Watu kadhaa wanapita kwa barabara.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyo na basi dogo au matatu lenye rangi ya bluu na maandishi in God we trust na ¡ofer travelers nyuma yake ikiwa imeegezwa kando ya barabara. Pia kuna namba 159 na rongo mwishoni. Watu kadhaa wanatembea huku wengine wamesimama wakisukuma matroli.

Magari ya abiria yanayofanana na matatu au magari madogo ya kibiashara yaliyopakiwa kando ya barabara, huku watu wanatembea kando yake. Majengo marefu, upande wa nyuma yana maandishi mengi na baadhi yana mabango yanayoashiria biashara au huduma, kama vile Keroma Sacco Nakuru.

Basi ndogo la abiria, au matatu, likiwa limepakiwa kando ya barabara, huku lina rangi ya blue na nyeupe, na lina abiria ndani, huku likiendelea kusubiri abiria wengine. Kuna mwanaume mmoja amesimama karibu na basi, upande wa kushoto. Nyuma yake, kuna mijengo mirefu ya kisasa na miti ya aina tofauti tofauti.

Matatu au basi ndogo la abiria lenye rangi nyekundu na michoro mingi ya kuvutia ikiwemo umeme kwenye kioo cha nyuma na michoro ya mzani kando. Mwanamke ameshikilia chuma ili kuingia kwenye gari huku wengine wamesimama na wengine wanatembea kando ya barabara.

Bajaji mbili au tuktuk zinazotumika katika usafiri wa umma, moja likiwa ni la rangi ya zambarau na lingine ni rangi ya njano huku moja ina bango lililoandikwa, jogoo road fifty bob. Nyuma yake kukiwa na gari iliyopakwa rangi nyeupe na nyekundu iliyo na mitindo kadhaa.

Gari kubwa jeupe la abiria lililopakwa rangi na mapambo mengi milango yake ikiwa imefunguliwa na watu wameketi upande wa ndani. Watu kadhaa wamesimama karibu na matatu, mwanamke mmoja akiwa amevalia hoodie nyeupe amesimama karibu na mlango wa abiria.

Daraja lenye barabara inayopita juu ya mto wenye maji ya kahawia. Kwenye daraja, kuna matatu au basi dogo la abiria lenye rangi ya waridi na buluu likiwa linaendelea na safari yake na gari jeupe upande wa kushoto.

Matatu au basi ndogo la abiria lenye rangi ya bluu na kijani ambalo lina mabango mbele yake yanayoonyesha maeneo ya usafiri kama vile Ruiru, Kimbo, Juja, Thika na Makongeni. Upande wa kushoto kuna watu waliokusanya wakiwemo wanawake na watoto. Mmoja wa watoto anaonekana akinyoosha mkono kuelekea mbele.

Basi la abiria lililo na rangi mchanganyiko nyeupe na bluu lililoengeshwa kando ya barabara huku watu wanapita kando yake baadhi yao wakiwa wamevaa nguo zenye rangi nyekundu. Nyuma yake kuna mijengo ya ghorofa ya aina mbalimbali.

Matatu au basi dogo la abiria lililopambwa kwa michoro na maandishi mbalimbali ikiwemo Chosen, Seniors pia na Be Still, I am a man of God . Huku kuna watu kadhaa wamesimama karibu na matatu wengine wakipanda matatu ili kusafiri.

Basi iliyo na rangi nyeupe ikiwa na nembo ya Citi Hoppa, huku kuna watu kadhaa wamesimama karibu nayo. Nyuma yake, kuna mijengo mirefu ya ghorofa na miti ya mtende.

Basi la abiria iliyo na rangi ya buluu, huku imeandikwa jina kebs kwenye dirisha na mbele, watu kadhaa wanapita kando ya barabara huku wengine wakiwa wameshikilia mabango yaliyo na nambari kama vile 34 kuashiria kituo ambayo gari inapitia.

Msongamano wa magari, kwenye barabara iliyo na miti mingi kando kando. Kuna aina mbalimbali za magari, ikiwemo lori jeupe na la njano mbele. Magari madogo na mabasi mengine, watu wachache wanatembea kando ya barabara.

Makutano ya barabara enye magari na pikipiki kataa yakiwemo lori refu au trela enye rangi nyeupe enye iko upande wa kulia, gari la bluu upande wa kushoto na pikipiki enye abiria wawili katikati.

Basi ndogo la abiria au matatu, lenye rangi ya zambarau nyepesi na mistari ya njano huku limeegeshwa kando ya barabara na kuna watu wawili wamesimama karibu nalo huku mmoja ni wa kiume ambaye amevalia shati nyeupe na trouser nyeusi na askari wa trafiki.

Magari mawili ya usafiri wa umma au matatu, yaliyosimama barabarani au kuegezwa kando ya barabara. Magari haya ni ya kampuni ya Metrotrans, kama ilivyoandikwa kwenye maandishi yaliyo kwenye sehemu ya mbele ya magari hayo. Katikati ya magari, kuna askari wa trafiki ambaye amevalia sare ya kijani na nyeupe.

Gari la abiria au matatu yameegeshwa kando ya barabara. Mojawapo ikiwa na rangi ya kijani kibichi na rangi zinginezo zinazong'aa. Watu wengi wanazunguka, baadhi yao wakiwa wamevalia mavazi ya rangi ya zambarau ambayo huenda ni sare ya kondakta au watu wenye huduma zinginezo.

Majengo kadhaa, marefu ya ghorofa, moja ikiwa na rangi ya kijivu, na nyingine ikiwa na rangi ya kahawia au machungwa. Magari kadhaa aina ya matatu, yamesimama au yameegeshwa kando ya barabara, moja ikiwa na bango lililoandikwa Nakuru City Direct .

Barabara enye magari mengi na msongamano wa magari. Safu ya magari lori na magari mengine yakielekea upande mmoja. Kando ya barabara kuna majengo marefu ya ghorofa ya kisasa.

Magari kadhaa yalisomimama kwenye trafiki huku watu wakivuka barabara na wengine wakitembea kando ya barabara. Afisa wa polisi wa trafiki au msimamizi wa barabara amesimama katikati ya magari akiongoza. Kuna mwanamke mmoja aliyevaa rinda lenye michoro anavuka barabara karibu na afisa huyu.

Sehemu ya nyuma ya basi dogo ya abiria aina ya matatu. Basi hili lina rangi ya bluu na maandishi ya Isuzu nyuma kuonyesha chapa au muundo wa gari. Stika za usalama za rangi nyeupe na nyekundu pia zimechapishwa kwenye gari.

Makutano ya barabara yenye shughuli nyingi. Taa za trafiki zilizosimama wima zikionyesha rangi nyekundu kumaanisha magari yasimame. Afisa wa trafiki wawili ambao wamevaa fulana za kijani zinazong'aa.

Watu wengi, wanawake kwa wanaume wanatembea pembeni mwa barabara. Magari kadhaa , ikiwemo matatu yameegeshwa kando ya barabara . Mabango ya biashara yaliyoandikwa Meiso Classic Sacco na Meru Express.

Matatu au basi dogo jeupe yenye rangi nyekundu na buluu likiwa limeegeshwa au likitembea polepole kwenye barabara. Kuna watu wengi wanatembea pembeni mwa barabara na pia magari mengine nyuma ya basi hili, kama moja lililoandikwa jina Skiff.

Kituo au eneo la kuegeshea magari. Gari jeupe limeegezwa mbele huku nyuma yake kuna magari mengine kadhaa baadhi yakiwa meupe na moja ya njano iliyoegezwa pia.

Barabara yenye msongamano mkubwa wa magari. Kuna mabasi mengi yanaojulikana kama vile matatu yaliyopakiwa au yakisubiria abiria. Baadhi ya mabasi yana mapambo na sanaa mbalimbali ikiwemo moja iliyoandikwa veteran.

Barabara yenye shughuli nyingi mjini ikiwa na mabasi na magari mengi yaliyosimama kwenye trafiki. Watu wengi wanatembea pembezoni mwa barabara na wengine huku wamesimama wakiwemo wale waliovaa fulana za rangi ya kijani inayong'aa ambao wanaweza kuwa ni maafisa wa trafiki au wafanyikazi wa usalama.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari na watu mbalimbali. Lori kubwa la kuchanganya saruji au simiti likiwa limeegeshwa au linatembea polepole barabarani, huku mbele yake kuna gari dogo la abiria la aina ya Probox.

Mabasi kadhaa makubwa yaliyokuwa yameegeshwa au yakisubiria abiria. Kuna watu wengi barabarani, wengi wanatembea na wengine wamesimama. Kuna pikipiki iliyoegeshwa. Mandhari ya nyuma ina mijengo na miti ya minazi.

Basi ndogo la abiria ambalo kwa mara nyingi hujulikana kama matatu. Matatu hili lina rangi ya bluu na lina saa au grafiti mbele. Kando yake kuna watu ambao wanasimama wakiwa katika pilkapilka mbali na nyuma kuna jengo la matatu mengine mbalimbali.

Basi la abiria ambalo ni la City Hopper likiwa limepakiwa au likipita kwenye barabara yenye shughuli nyingi basi hili ni la rangi ya kijani na nyeupe, kuna watu wanatembea pembeni mwa barabara na wengine wakisubiri usafiri.

Basi kubwa la abiria lenye rangi ya chungwa lililoandikwa Tawakal kwa herufi kubwa. Pia kuna michoro ya bawa upande wa nyuma wa basi. Kando yake kuna jumba kubwa lenye madirisha yaliyotengenezwa kwa chuma yaliyopakwa rangi ya bluu.

Basi la rangi ya njano na madoadoa meusi kwenye barabara kuu yenye msongamano mingi ya magari. Upande wake wa kulia kuna lori ndogo jeupe na upande wake wa mbele kuna daraja kubwa la watu kuvukia kwa mguu.

eneo lenye shuguli nyingi ikiwa na mabasi ya abiria yaliyopakiwa au yakisubiria abiria. Kwenye mabasi kuna namba kubwa kama vile arubaini na sita na mia sita na kumi na tano.

Eneo la maegesho ya mabasi au kituo cha mabasi katika mazingira ya jiji. Mabasi mawili yamesimama yote yakiwa na rangi ya kijani ya nyeupe na yenye nembo ya alopho kwenye ubavu. Abiria au watu kadhaa wanasimama karibu na basi hayo wengine wakiingia huko wengine wakiendelea na gumzo.

Basi dogo lenye rangi nyeusi limeegeshwa kando ya barabara, huku kando yake kukiwa kumesimama watu kadhaa. Nyuma yake kuna majengo mbalimbali ya ghorofa mirefu.

Watu wengi wanaotembea pembeni mwa barabara huku wengine wamesimama. Baadhi yao wakiwa wamevalia sare rasmi labda maafisa wa trafiki au walinzi. Magari madogo na mabasi yameegeshwa kando ya barabara huku mengine yakiendelea na safari kwa mwendo wa polepole.

Umati wa watu wanatembea barabarani huku magari yameegeshwa kando ya barabara. Kuna vibanda au maduka kando ya barabara yenye mabango ya matangazo kama vile photo and video studio .

Bango ndogo jeupe lenye mandishi mekundu na buluu yanayosomeka Meiso Classic Sacco Meru Shttle Express . Nyuma ya bango kuna magari kadhaa yaliyosimama ikiwemo gari jeusi la kifahari na magari mengine ya abiria.

Barabara kuu yenye magari mengi ya aina tofauti tofauti, kama vile basi na lori. Upande wa kulia na kushoto wa barabara kuna mijengo aina tofauti tofauti kama vile ghorofa.

Barabara kuu aina ya highway ambapo tunaweza kuona magari ya aina tofauti tofauti kama vile basi na magari ya kibinafsi. Pia tunaweza kuona daraja la kuvukia ambayo imepakwa rangi ya kijani kibichi.

Barabara aina ya highway ambayo tunaweza kuona magari yaenda tofauti tofauti kama vile lori, magari ya kibinafsi na hata pia basi ambapo kando yake kuna wapitanjia na wanabodaboda.

Bomba za maji zenye mitungi ya kuunganisha au horse mbalimbali. Bomba hizi zinatumiwa kutoa maji kwa njia ya horse au bomba ndogondogo ambapo kila bomba lina valve la kudhibiti mtiririko wa maji. Hii ni sehemu ya mfumo wa usambazaji wa maji inayoweza kutumika katika bustani ya kilimo au maeneo mengine yanayohitaji maji kwa wingi.

Tanki kubwa la kuhifadhi maji, lenye rangi ya giza iliyowekwa ndani ya jengo au sehemu yenye paa. Jina TeknoTank limeandikwa katikati ya tanki hilo kwa rangi ya njano. Tanki hili linatumika kuhifadhi maji kwenye matumizi ya baadae. Huku nyuma kuna nyumba iliyotengenezwa kwa mawe na imehifadhiwa na vyuma, iliyopakwa rangi nyeusi.

Mashine au kifaa cha umeme kinachotumika kusukuma maji. Hiki ni pampu cha maji chenye motor cha umeme, yenye rangi ya njano na nyeusi. Pampu hii inaunganishwa na mabomba ya plastiki ambayo yanasaidia kusafirisha maji kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Rundo kubwa la takataka zilizotapakaa ardhini zikiwa na aina mbalimbali ya uchafu kama vile mifuko ya plastiki, karatasi na takataka nyinginezo, huku nyuma yake kuna jengo lenye rangi ya bluu ambalo linaweza kuwa nyumba au sehemu ya biashara.

Rundo la mabomba makubwa labda ya chuma au simiti yaliyo pangwa kando ya barabara au eneo la ujenzi, baadhi ya mabomba yamepangwa kwa usawa huku mengine yakiwa yamelala ovyo.

Paipu nyeupe iliyokorogewa katikati ya mawe, mti mrefu, pembeni mna ghorofa refu ambazo kando yake mna matanki mawili ya maji yenye rangi nyeusi.

Matanki mawili makubwa meusi, yalioundwa kwa plastiki, au fiber glass . Chini ya matanki, kuna mabomba ya rangi ya kijani, ki blue yaliounganishwa, kwa kusudi ya kupitisha maji kuelekea kwenye matanki.